Hawa ni wamama wawili wanaoonekana wakiukata ndizi. Mwenye koti nyekundu anaonekana ameubeba mtoto mgongoni mwake. Mwingine mwenye kofia nyeupe anaonekana ameshika panga ndio ukata ndizi. Nyuma yao inaonekana posta miaka ya

Kuna aina mbili za ndizi Kuna zile ambazo zimeiva na Kuna zile ambayo hazijaiva, mbili za mbele zinaonyesha dhairi kuwa zimeiva kwa rangi zao halafu Moja ya nyuma inaonyesha kuwa hazijaiva.

Huyu ni daktari anayeipima dawa, mjini kwenye glavu na maski, amevalia koti nyeupe inayokinga mwili wake, kwenye meza lake inaonyesha aina tofauti za dawa.